Daktari wa meno akimfanyia vipimo vya mdomo mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cheusi, huku akiwa amefungua mdomo wake. Daktari huyo amevaa glovu zenye rangi ya bluu na koti jeupe.

Daktari wa meno akitoa huduma ya meno kwa wagonjwa, daktari ambaye ni mwanamke amevaa mavazi ya upasuaji meusi, kofia ya bluu ya matibabu na barakoa. Pia amevaa miwani maalumu yenye darubini ndogo ili kuweza kumsaidia kuona vizuri eneo la kinywa cha mgonjwa huyo.

Madaktari wawili wa kinywa wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelala na kufungua mdomo. Madaktari hao wa kiume mmoja wao amevalia fulana yenye rangi ya kijani huku mwingine akiwa amevaa koti leupe.

Kijana mmoja ambaye ni mtaalamu wa usafi wa mazingira, akiokota chupa za plastiki kutoka kwenye lori lililokuwa limekusanya chupa hizo. Kijana huyo amevaa kofia na barakoa akichukua tahadhari, juu ya magonjwa yanayoweza kupatikana kutokana na uchafu.

Eneo lililoathirika vibaya na mafuriko pamoja na maporomoko, jambo ambalo linaathiri kwa ukubwa afya za binadamu pamoja na mazingira. Nyumba zimeharibika huku udongo wenye tope umejaa kila mahali na mabaki ya miti, takataka, na vitu vyengine vimezagaa ovyo.

Mhudumu wa afya mwanamke aliyevaa koti jeupe na suruali nyeusi, amesimama pembeni kidogo ya rafu iliyotengenezwa kwa mbao na yenye rangi ya kahawia, iliyojaa dawa nyingi huku ameshika karatasi nyeupe na boksi la dawa.

Daktari wa kike aliyevalia koti jeupe, akimhudumia mgonjwa aliyelala chali. Daktari huyo ameshika kifaa akiwa anakipitisha kwenye tumbo la mgonjwa huyo kwa ajili ya kufanya uchunguzi.

Kundi la madaktari wakiwa ndani ya chumba cha hospitali, baadhi yao wamevaa kofia za kuzuia nywele zenye rangi ya kijani wakiwa wameshika vifaa tofautitofauti kwa ajili ya kuchunguza sampuli walizonazo.

Kundi kubwa la watu wanaume na wanawake wa rika tofauti, wakiruka juu kwa furaha na mikono juu wakionyesha kufurahishwa na shughuli inayohusiana na afya ya akili na ustawi.

Wanawake wawili wameketi kwenye sofa. Mwanamke aliyevaa nguo yenye rangi ya kijani mwanasaikolojia huyo ameshika kalamu pamoja na daftari akimsikiliza kwa makini mwanamke mwenzake maelezo anayo mpatia.

Daktari wa watoto akiwa anamuhudumia mtoto mchanga ambaye ni mgonjwa, amelazwa kwenye kitanda cha kulalia wagonjwa, huku mama yake akiwa anamuangalia mtoto wake akiwa anapatiwa huduma za kitabibu na daktari huyo.

Mama akiwa ame keti hospitalini kwenye kiti na kumshika mtoto mchanga mkononi mwake, mama huyo amevaa gauni lenye rangi ya bluu na kumfunga mtoto wake kwenye blanketi jeupe.

Madaktari wawili wa watoto, wote wakiwa wanawake; wamevaa barakoa pamoja na kofia za kuzuia nywele, wakimuhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda, huku akiwa amewekewa mashine ya kumsaidia kupumua.

Mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda akiangaliwa na mama yake. Mtoto huyo ni mgonjwa na anapatiwa matibabu katika hospitali ama kituo cha afya.

Tukio la huduma ya afya ya umma ,inayohusiana na afya ya watoto wadogo, wanawake wawili wakiwapa watoto wadogo chanjo au dawa kwa njia ya mdomo.

Bango lenye picha inayonyesha dawa ya asili inayotibu ugojwa wa uvimbe unaowapta wanawake. kukiwa na maandishi mchanganyiko meusi na meupe yakisisitiza kuwa dawa hiyo ni mbadala wa kufanyiwa upasuaji huku kukiwa na mwanamke mwenye sura ikiashiria anapitia maumivu makali.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vinavyotengeneza dawa za asili ama tiba mbadala vikiwa vimewekwa juu ya meza kama vile kinu na mchi wake ulio na maua huku kukiwa na vijiko viwili vyenye vidonge na chupa kadhaa zenye vimiminika ndani.

Mkusanyiko wa vitu vingi vya tofauti tofauti kama vile chupa tatu ndogo, mchi na kinu pamoja na majani yanayo tengeneza dawa za asili au tiba mbadala, zikiwa zimepangwa juu ya meza au kipande cha gogo.